Mazingira ni ya huduma ya utunzaji kwa wazee. Mhudumu wa afya anaonekana akimpa mwanamke chanjo. Mwanamke amevaa barakoa na kitambaa kichwani na ameketi kwenye keti. Mhudumu wa afya amesimama pembeni yake na kuchoma sindano kwenye mkono wa juu. Watu wengine wanaonekana wakisubiri zamu yao nyuma wameketi kwenye viti.

Mazingira ni ya huduma ya watunzaji wa wazee. Kuna wafanyakazi watatu wa Afya wakiwa wamesukuma kitanda cha wagonjwa. Wafanyakazi wa Afya wamevaa sare za kijani na barakoa na mgonjwa amelazwa kwenye kitanda kilichofunikwa shuka jeupe. Kitanda kina magurudumu na kinasukumwa kwenye eneo linaloonekana kama hospitali.

Hii ni jukuwa ya huduma ya watu wazima. Kuna mhudumu wa afya ambaye anaonekana amevaa barakoa ya bluu na sare ya kazi ya rangi ya njano. Anaonekana akimdunga mgonjwa kwenye mkono wa juu. Mgonjwa amevaa barakoa ya bluu pia. Madhari ya nyuma ni hosipitali ambayo iko na madirisha ya kioo.

Kategoria ni ya huduma ya watu wazima. Kuna mtu amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi nyekundu yenye mistari myeupe na ruwaza ya mraba. Daktari amevaa shati jeupe na suruali nyekundu anaonekana akisimama karibu na kitanda labda anamhudumia mgonjwa.

Hiki ni kituo cha kutoa huduma kwa watu. Kunaonekana mama anayelalisha mtoto mdogo kwa kitanda. Kitanda hicho kina mto mmoja ya rangi ya samawati na chandarua chenye rangi nyeupe.

Mandhari ni ya huduma kwa watu wazima. Kuna wahudumu wawili wa afya wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga, wakiwa wamemzunguka mgonjwa aliyelala kitandani hospitalini. Wafanyikazi hao wa afya wamevaa barakoa, miwani ya usalama na gauni, ambayo ni hatua ya kawaida za usalama.

Mazingira ni afya na ufikiaji wa jamii. Kuna kliniki ya simu ya mradi wa kwenye mabano Beyond Zero iliyokuwa katika eneo la tukio wakati wa siku ya wazi. Gari hilo limeandikwa kwenye mabano Beyond Zero Mobile Clinic na kuna watu kadhaa wanaonekana karibu na gari hilo na wengine wakiwa wamesimama na wengine wameketi.

Mazingira ni afya na ufikiaji wa jamii. Kuna kliniki ya simu ya Beyond Zero. Kliniki hii inaonekana kama gari kubwa jeupe lililoandikwa kwenye mabano Beyond Zero Mobile Clinic. Gari lina alama ya msalaba ishara ya huduma za afya. Kuna watu wamesimama karibu na gari hilo ambao huenda ni wafanyikazi wa afya au wagonjwa.

Hii ni afya ya jamii na ufikiaji. Hapa ni katika kliniki ya simu ya mkononi. Gari jeupe linaonekana likiwa na alama ya msalaba wa rangi bluu na maandishi kwenye mabano mobile clinic kwa rangi nyekundu. Upande wa kushoto wa gari kuna kundi la watu wanaosubiri kuhudumiwa.

Mazingira ni ya afya na ufikiaji wa jamii. Kuna watu watatu wakihudumia mgonjwa. Wawili wamevaa barakoa na mmoja amevaa hijabu. Mgonjwa amelala kwenye machela na kufunikwa na blanketi.

Kategoria ni ya afya ya jamii na ufikiaji. Kuna gari la kliniki la kubebeka la Beth Mugo Cancer Foundation. Gari limeandikwa kwenye mabano, mobile clinic , juu likifuatiwa na nembo la shirika na jina kwenye mabano Beth Mugo Cancer Foundation.

Mazingira ni ya afya na upimaji wa jamii. Kuna kliniki ya msimu wa beyond zero ambayo ni gari lililo na vifaa vya matibabu vinavyosafiri kuenda maeneo mbalimbali kutoa huduma za afya. Watu kadhaa wamesimama kando wengine wamevaa suti na wengine sare za kazi labda wafanyikazi wa afya.

Hii ni mandhari ya afya ya jamii na ufikiaji. Kuna watu kadhaa wakipokea huduma za afya kutoka kliniki ya simu ya Beyond Zero. Kliniki hiyo inaonekana kuwa ndani ya gari kubwa lililoandikwa kwenye mabano Beyond Zero Mobile Clinic. Watu wanapokea huduma, wamekaa kwenye kiti nje ya gari na wahudumu wa afya wakiwahudumia.

Mazingira ni ya afya ya meno. Kuna tabasamu la mtu lililo karibu likionyesha meno meupe na ufizi. Meno yanaonekana meupe sana na yamepangwa vizuri labda yamefanyiwa utaratibu wa meno kama vile kun'garisha na kupanga. Rangi ya midomo ni ya asili na ngozi iliyozunguka inaonekana laini.

Kategoria ni ya afya ya meno. Kuna mkono uliovaa glavu ya buluu ya matibabu, ukishikilia vifaa vya meno. Vifaa hivi ni pamoja na kiio cha kinywa na koleo.

Hii ni afya ya meno. Kunaonekana matokeo ya kabla na baada ya matibabu ya meno. Upande wa juu unaonyesha meno ya kahawia ambayo yamesafishwa yakawa meupe katika picha la pili.

Mazingira ni ya afya ya meno kuna meno kabla na baada ya kusafishwa. Upande wa kushoto wa picha unaonyesha meno yaliyochafuka na upande wa kulia unaonyesha meno meupe na safi baada ya kusafishwa.

Mazingira ni ya Afya ya meno. Kuna meno ya mtu kabla na baada ya matibabu. Kwenye picha ya juu kushoto, meno yanaonyesha pengo na rangi isiyo sawa. Picha ya juu kulia inaonyesha meno baada ya kujazwa, yakionekana meupe na yaliyosawazishwa. Picha mbili za chini zinaonyesha meno ya chini kabla na baada ya matibabu.

Kategoria ni ya afya ya meno. Kuna tabasamu la mtu lenye meno meupe labda yaliyong'arishwa, ambapo meno ya juu ya mbele yana nafasi ndogo. Ngozi ya mtu huyo ina rangi ya kahawia iliyokolea.

Kategoria ni ya afya ya meno. Kuna vifaa vya meno. Hivi vifaa ni pamoja na kioo cha meno ambacho hutumika kuangalia ndani ya mdomo na aina mbalimbali za vyombo za kuchunguza kama vile mjogoo na kifyatulio.

Mazingira ni ya afya ya meno. Kuna mtaalamu wa meno akiwa amevalia mavazi ya kazi na barakoa. Ameshika mfumo wa meno bandia. Mfumo huo unaonyesha meno mawili moja likiwa limekatwa sehemu kuonyesha ndani yake na lingine likiwa zima. Mtaalamu huyo amevaa glavu na za blu na ameshika mfumo huo kwa uangalifu.

Hii ni kwenye mazingira ya afya ya meno kuna daktari wa meno akimhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya meno. Daktari amevaa glavu na barakoa na anatumia vifaa vya meno kumchunguza mgonjwa na mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno huku mdodo ukiwa wazi. Kliniki inaoonekana kuwa na vifaa vya kisasa.

Hii ni kwenye mandhari ya afya ya meno. Kuna meno ya bandia yakifungwa kwenye kinywa cha mtu. Katika sehemu ya juu ya picha, unaweza kuona meno ya asili yaliyo pungua au kuondolewa. Na katika sehemu ya chini, meno bandia yamefungwa mahali pake. Meno bandia yananeonekana meupe na yamepangwa vizuri.

Mazingira ni wa ujibu wa haraka kwa taharuki. Kuna maafisa wa polisi wa Kenya wakiendesha pikipiki. Maafisa hao wamevaa sare za kijeshi na helmeti na wengine wana silaha. Wanaonekana kuwa kwenye mafunzo au doria. Mandhari ya nyuma ni vichaka enye miti ya kijani kibichi.

Huu ni ujibu wa haraka kwa taharuki. Kuna jengo yenye paa ya samawati na ukuta ya rangi ya kijivu, labda ni nyumba au ofisi iliyozungukwa na majani na mimea. Anga ni mawingu meupe na samawati na kuna maji yanayozunguka upande wa mbele ya jengo hilo. Kando ya jengo kuna jengo jingine ndogo la mabati.

Huu ni ujibu, wa haraka kwa taharuki, kuna gari la wagonjwa aina ya Toyota , gari hilo lina rangi nyeupe na limeandikwa ambulance kwa mabano, kwa herufi kubwa, gari lina namba la usajili, gari lina vifaa vya dharura kama taa za bluu na nyekundu, mandhari ya nyuma inaonyesha miti, na nyumba, za, mabati.

Mazingira ni ya ujibu wa haraka kwa taharuki. Kuna kikundi cha wazima moto wakiwa wanakimbia kwenye eneo ambao linaonekana kuwa na maji au mvua. Wamevaa sare zao za kazi na kofia za chuma. Wanaonekana kuwa na shughuli fulani inayowahitaji kuwa na haraka. Nyuma yao kuna majengo na gari la zima moto na pia watu wengine wanaoonekana wanasimama.

Mazingira ni wa ujibu wa haraka kwa taharuku. Kuna wahudumu wa afya wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga wakisukuma machela kuelekea helicopter ya Amref Health Africa . Ambayo inaweza kuwa inatumika kwa usafiri wa wagonjwa. Kuna gari la wagonjwa limeegeshwa karibu labda likisubiri kuhamisha wagonjwa.

Mazingira ni ya ujibu wa haraka kwa taharuki. Kuna gari la wagonjwa la St. John likiwa limeegeshwa nje na mtu amesimama mbele yake. Gari hilo lina rangi nyeupe na njano na limeandikwa kwenye mabano ambulance kwa herufi kubwa zilizoandikwa kinyume. Mtu huyo amevalia koti jeusi na suruali nyeusi. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo na miti.

Mazingira ni ya ujibu wa haraka kwa taharuki. Kuna zimamoto amesimama mbele ya gari la zimamoto. Zimamoto amevaa sare za kazi za rangi ya manjano na kofia ya chuma. Gari la zimamoto ni jekundu na lina taa ya njano na nyeupe. Manthari ni eneo la nje lenye mchanga.

Mahandhari ni ya afya ya mazingira. Kuna eneo kubwa lililojaa taka nyingi. Taka hizi zinaonekana kuwa za aina mbali mbali ikiwa ni pamoja na plastiki, nguo, na vifaa vingine. Mahandhari ya eneo hilo inaonekana kuwa kame na kuna miti michache iliyokauka isiyosimama. Anga inaonekana kuwa na mawingu.

Hii ni mandhari ya afya ya mazingira. Kuna barakoa na chupa ya dawa ya kusafisha mkono. Barakoa inatumika kufunika mdomo na pua ili kujikinga na vumbi na bakteria. Chupa ya dawa ina rangi nyeupe na sehemu ya juu ya buluu ikiwa na sehemu ya kuskumia dawa.

Huu ni kwenye eneo la matibabu, kuna kifaa cha kielektroniki kinachoitwa kifuatiliaji cha mgonjwa. Kinatumika katika mazingira ya matibabu kufuatilia ishara muhimu za mgonjwa. Kifaa hiki kina skrini inayoonyesha maelezo kama vile: mapigo ya moyo, shinikizo la damu na kiwango cha hewa kwenye damu. Maneno demo yanaonekana kwenye skrini.

Kategoria ni ya vifaa vya matibabu na ugavi. Kuna kifaa cha kupimia shinikizo la damu. Kifaa hiki kina sehemu kuu nyeupe yenye skrini ndogo na vifungo pamoja na mkono wa kitambaa kijivu unaofungwa kuzunguka mkono.

Mazingira ni ya vifaa vya matibabu na ugavi kuna chumba cha hospitali labda wodi ya wagonjwa yenye vitanda vilivyopangwa kando ya ukuta. Kuna msimamo ya maji unaoonekana na chupa ya maji imening'inia. Ukuta imepambwa kwa chati na taarifa ya afya.

Mazingira ni ya vifaa vya matibabu na ungavi kuna bidhaa ya kimiminika inayoitwa steranios asilimia mbili ambayo. Ni dawa ya kuuwa viini ni kimiminika cha kijani kibichi kilicho kwenye chombo cheupe cha plastiki chenye mfuniko mweupe. Label ya bidhaa ina maelezo kuhusu matumizi na tahadhari.

Mazingira ni ya bidhaa vya matibabu na ugavi. Kuna gari jeupe lililoandikwa kwenye mabano ambulance likiwa limeegeshwa nje ya jengo. Gari linaonekana kuwa na bidhaa vya dharura kama vile taa vyekundu. Mtu anaweza kuonekana amesimama karibu na gari na watu wengine wanaonekana wameketi mbali kidogo.

Hivi ni vifaa vya matibabu na ugavi. Kuna wahudumu wa afya wamesimama karibu na kifaa cha kufuatilia wagonjwa. Wahudumu wa afya wamevaa koti jeupe la kitaalamu na suruali nyeusi na viatu nyeusi.

Kategoria ni ya vifaa vya matibabu na ugavi. Kuna kifaa cha elektroniki cha matibabu, kilichoandikwa kwenye mabano hedan juu ya skrini yake. Kifaa kimeunganishwa na waya na kiko kwenye gari ndogo la magurudumu.

Kategoria ni ya bidhaa vya matibabu na ugavi. Hiki ni kiti cha magurudumu kinachokunjwa. Kina magurudumu manne, pia kina sehemu ya kukalia, sehemu ya kuweka mikono na sehemu ya kuwekwa miguu.

Hivi ni vifaa vya matibabu na ugavi. Kuna chumba cha hospitali chenye kitanda cha mgonjwa. Mgonjwa ambaye ni mtoto mdogo amelazwa kitandani, akiwa amefunikwa na blanketi yenye rangi nyekundu, samawati na nyeupe. Juu ya kitanda kuna rafu yenye chupa za dawa na maji ya dropu. Ukuta wa chumba umepakwa rangi ya zambarau na nyeupe.

Kategoria ni ya wafanyakazi wa matibabu. Kuna mhudumu wa afya ambaye anaonekana akisukuma mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu katika eneo linaloonekana kama hospitali. Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anaonekana amevaa nguo nyeupe.

Hii ni mandhari ya afya ya akili. Kuna muuguzi aliyevaa sare za kazi za buluu na barakoa pamoja na glavu za buluu akiwa ameinama chini. Inaonekana kama muugzi amechoka au amefadhaika. Hali hii inaweza kuhusishwa na sababu mbalimbali ikiwa ni pamoja na msongamano wa kazi.

Hii ni dawa ya kisasa ya Calpol ambayo hutumika kupunguza maumivu na homa kwa watoto. Dawa hii ina Paracetamol ambayo ni dawa ya kutuliza maumivu na kupunguza homa. Calpol hutumika kutuliza maumivu yanayosababishwa na meno, maumivu ya koo, homa, mapua na maambukizi ya utotoni kama vile tetekuwanga.

Hii ni mandhari ya dawa ya kisasa. Kuna paketi ya vidonge vya vitamin B99 complex kutoka kampuni ya healthaid . Paketi ina rangi ya bluu na nyeupe na imendikwa kwenye mabano HeathAid vitamin B99 complex kwa herufi ndogo nyeusi. Pia kuna maelezo mengine madogo madogo yaliyoandikwa kwenye paketi kuhusu faida ya vitamin hii.

Hii ni dawa ya mifugo inayoitwa Buvonal Injection, iliyotengenezwa na kampuni ya Bimeda , dawa hii imewekwa kwenye chupa ya rangi ya kahawia, na lebo, nyeupe, lenye maandishi mekundu na nyeusi. Sanduku la dawa pia linaonekana nyuma ya chupa likiwa na maelezo sawa. Buvonal Injection hutumika kutibu ugonjwa wa, Theileriosis inayoathiri ng'ombe.

Mazingira ni ya dawa ya kisasa. Chupa ya chanjo ya BCG, ambayo hutumika kuzuia ugonjwa wa kifua kikuu. Chupa imeandikwa kwenye mabano Vaccine BCG , na ina maelezo ya jinsi ya kuandaa na kutumia chanjo hiyo. Chanjo hii hutolewa kwa watoto wachanga, ili kuwakinga dhidi ya kifua kikuu.

Mazingira ni ya dawa ya kisasa; kuna dawa iitwayo BLUVAX ambayo ni chanjo ya virusi iliyotengezwa kwa ajili ya kondoo dhidi ya ugonjwa wa Bluetongue. Dawa hii hutolewa kwa njia ya sindano chini ya ngozi kwa kipimo cha milimita moja kwa kila kondoo.

Haya ni ya mazingira ya wagonjwa na taratibu za matibabu. Kuna mhudumu anayeonekana akitibu mgonjwa. Mhudumu huyu amevaa sare za kazi za buluu. Mgonjwa anaonekana ameketi kwenye kiti cheupe akiwa amevalia nguo ya buluu. Wawili wako ndani ya hospitalini. Kuna watu wengine ambao wanaonekana ni madaktari nyuma yao .

Hii ni mandhari ya wagonjwa na taratibu za matibabu. Kuna mama anayeonekana akishika mtoto huku daktari akimea chanjo kwenye mdomoni. Mama ameshika shika mtoto akimuelekeza kichwa upande wa juu ili daktari aweze kumpea dawa. Daktari anaonekana akifinya mdomo ya mtoto ili dawa iingie vizuri.

Kituo hiki ni kituo cha madaktari wa watoto, katika kituo hii inaonyesha mama akipokea chanjo. Muhudumu wa afya amevaa glavu nyeupe, anaonekana akimdunga mgonjwa sindano kwenye mkono wa juu. Mgonjwa amevalia barakoa na nguo ya rangi na maua.

Hii ni afya ya umma na usafi. Kuna watu wawili kwenye kituo cha maji. Mmoja yuko ndani ya kibanda akihudumia na mwingine anajaza madumu ya maji nje. Kuna madumu mengi ya manjano yaliyopangwa kwenye rafu ndani ya kibanda.

Mazingira ni ya dawa ya michezo; kuna mwendeshaji baisikeli mlima akiwa ameketi chini kwenye njia ya mawe baada ya ajali. Amevaa kofia ngumu na pedi za magoti na baisikeli yake iko karibu naye. Mandhari inaonekana kuwa ya milima na yenye miti. Mwendeshaji baisikeli anaweza kuwa amepata jeraha.

Mandhari ni ya dawa ya michezoni; Kuna mchezaji wa mpira wa miguu akiwa ameanguka chini uwanjani. Mchezaji huyo amevaa jezi ya kijani na nyeupe na anaonekana kama ameumia.

Mazingira ni ya dawa ya michezoni. Kuna mwanaume aliyaveaa mavazi ya baiskeli na kofia ngumu akiendesha baiskeli huku akishika mgongo wake kwa maumivu. Maumivu ya chini ya mgongo ni ya kawaida kwa waendeshaji baiskeli na yanaweza kusababishwa na sababu mbali mbali.

Mazingira ni ya dawa ya kienyeji. Mmea mrefu wenye majani makubwa ya kijani ambayo unaweza kuwa ni dawa ya kienyeji inaonekana. Mmea una shina nene na majani yaliyopinda yanayotoka kwenye shina hilo. Mahandhari ya nyuma inaonesha mimea mengine na majengo ambayo yanaweza kuwa katika bustani.

Kategoria ni ya dawa ya kienyeji. Mandhari inaonyesha eneo la nje lenye nyasi nyingi, miti michache na kichaka kilicho na matawi meupe na kijani kibichi.

Mazingira ni ya dawa za jadi. Kuna mmea ambayo ni dawa wenye majani mapana na rangi ya kijani kibichi. Majani hayo yanaonekana kuwa na mistari au mikunjo midogo midogo. Mandhari ya nyuma ni nyasi ndogo.

Kategoria ni ya dawa ya kienyeji. Kuna mmea wenye majani mengi ya kijani kibichi. Majani yanaonekana kuwa na umbo la mviringo na yana mishipa inayoonekana vizuri. Mmea huu unawezakuwa aina ya dawa.

Mazingira ni ya dawa za kienyeji. Kuna mti wenye majani mingi ya kijani kibichi, unawezekana huu ni dawa. Mti huu una matawi yaliyoenea na shina kubwa. Mandhari yaliopo nyuma inaonyesha miti mingine na nyasi ikionyesha eneo la nje labda ni bustani au shamba.